Chumba kinachotumika kutoa matibabu ya meno, daktari amesimama, huku akiwa ameshikilia vifaa viwili ameviingiza ndani ya kinywa cha mgonjwa aliyeketi kwenye kiti ili kumchunguza kujua tatizo lake na baadae kuweza kumsaidia.

Chumba maalumu hospitalini kwa ajili ya matibabu hasa ya meno, tayari mgonjwa amelazwa kitandani huku wahudumu wawili wakimkagua kwa kuingiza vifaa ndani ya kinywa chake ili kugundua tatizo lake na baadaye kuweza kumtibu.

Chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya matibabu hasa ya meno. Mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakimuhudumia kwa kuingiza vifaa ndani ya kinywa chake ili baadae kugundua tatizo lake na kumpatia huduma.

Chumba kinachotoa matibabu hasa yanayohusiana na meno mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari ameingiza kifaa ndani ya kinywa chake akiendelea kuchunguza ili kugundua tatizo alilonalo.

Ndani ya chumba cha hospitalini kinachotoa matibabu yanayohusiana na meno, mgonjwa amelala kitandani huku daktari ameingiza vifaa vyake ndani ya kinywa chake, ili kukagua na baadae kugundua tatizo lake na kumtibu.

Takataka ngumu ambazo ni majani yaliyopukutishwa na miti, zikichomwa shambani. Huku zikitoa moshi mzito unaosambaa kwa wanajamii, na kuhatarisha afya zao ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kifua kikuu.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wakiendelea kuipalilia miti, ambayo wameipanda, ili kuhakikisha mazngira yanatunzwa kwenye kipindi hiki cha mabadiliko mbalimbali ya hali ya tabia nchi.

Mjasiriamali mdogo aliyetoka eneo la jalalani, ambapo amekusanya chupa nyingi za maji na za soda, zilizotengenezwa kwa plastiki tayari kuzipeleka kuuzwa kiwandani zikachakatwe upya na kupata bidhaa nyingine zilizo katika upya.

Mwanaume akiwa na usafiri aina ya tololi na madumu yake mawili, anakinga maji kutoka kwenye tanki kubwa linalotumika kutunzia maji yaliyo salama huku akiacha mengine yakitililika na kuifanya ardhi iwe kwenye namna ya kuteleza.

Ndani ya moja ya vyumba hospitalini, mwanamke mhudumu wa afya anaendelea na shughuli zake za kila siku huku akivikagua vifaa na kuviweka tayari kwa ajili ya wagonjwa wanaoingia na wale wanaoruhusiwa kutoka.

Moja ya chumba hospitalini kinachoshughulika na watoto, mmoja ameketi kitandani akiwa na mama yake huku daktari akiendelea kumwangalia na kumkagua kwa makini ili kuligundua tatizo lake.

Ndani ya chumba cha upasuaji hospitalin mgonjwa amelazwa kitandani akizingilwa na madaktali waliovalia mavazi na barakoa na vifaa vigine, wakiendelea kumpasua na kumpatia matibabu anayo yahitaji.

Wanaume wawili madaktari wakiwa kwenye mavazi yao ya rangi ya bluu huku wamevalia barakoa, ndani ya chumba chenye vifaa na mitambo mbalimbali wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mwanaume akiwa amesimama imara, huku amevalia mavazi meupe yanayofanana na ya kidaktari, amekunja mikono yake na kutazama kwa makini.

Mhudumu wa afya akiwa amembeba mtoto mchanga, baada ya kumtoa kwenye chumba cha kumchunguza na kumpima, amemleta kumkabidhi mama yake ambaye ndiyo kwanza ametoka kujifungua.

Katika sehemu inayoshughuika na watoto hosipitalini, daktari amevalia mavazi ya kazi huku wanawake walioketi kwenye mabenchi wakisogea mmoja baada ya mwingine ilikuweza kupima uzito watoto wao nakujua maendeleo yao.

Chumba maalumu kinachotumika kwaajili ya matibabu ya watoto, tayari mmoja amening'inizwa kwenye mashine inayotumika kupimia uzito ili daktari aweze kujua maendeleo sahihi ya mtoto.

Wahudumu toka kituo cha afya wapo mtaani, wakiendelea kutoa chanjo kwa wanajamii, inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa ya kuambukiza.

Wahudumu wa afya wametembelea mitaa mbalimbali kwenye jamii, ili kuwapatia watoto wadogo chanjo inayowakinga na magonjwa mbalimbali, kama vile surua inayosababisha ulemavu wa miguu.

Dawa mbalimbali za asili, zikiwa kwenye vibakuli vidogo kwa vikubwa, kwa ajili ya kutibu magonjwa hasa yale ambayo yameshindikana kupona hospitalini, na wagonjwa ambao wako mbali na huduma ya hospitali.

Dawa mbalimbali za asili zinauzwa dukani zilizotengenezwa kwa vitu mbalimbali kama vile ndizi mbivu na nanasi tayari kwa kila mteja anayekuja kutembelea kuzikagua na baadae kununua.

Dawa za asili zinauzwa sokoni, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, kwa ajili ya watumiaji hasa walioko vijijini, ambao wako mbali na huduma za hospitalini.

Vitunguu swaumu vinauzwa dukani vinavyotumika kwaajili ya chakula na kutengenezea dawa mbalimbali za asili hasa kwa magonjwa yasiyo na tiba hospitalini na kwa wananchi ambao wanaishi pembezoni mwa miji kusikokuwa na huduma za afya.